Nguo za aina na rangi mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu kwenye wema wa chuma kila kipande kikiwa kinaangikwa kwa nadhifu. Wateja wanaonekana wakichunguza mavazi wengine wakiyaguza na kulinganisha hali inayoonyesha harakati za ununuzi miongoni mwao. Kuna wahudumu waliovaa masharti nyekundu wakiwa tayari kusaidia wateja na kutoa maelezo kuhusu bidhaa.

Nguo za aina na rangi mbalimbali kama nyeusi, njano, nyeupe na samawati, zimepangwa kwa kuvutia kwenye wima wa chuma. Kila kipande kimeangikwa kwa mpangilio unaonyesha umakini na ladha ya usafi. Chumba kilicho na nguo izi ni safi mno. Na mwangaza mkali kutoka kwa mataa unaangaza kila kona ukifanya kila rangi kung'aa na kuvutia zaidi.

Nguo tofauti tofauti zikiwemo za wanaume na wanawake zinaonekana zimepangwa kwa ustadi na umaarufu mno huku zikiwa zimeangikwa kwenye wima wa chuma. Mataa yamewaka vizuri yakileta mazingira ambayo yanavutia macho. Sehemu hii inaonekana kuwa duka la kuuzia nguo.

Nguo za rangi mbalimbali kama nyeupe, nyeusi, nyekundu na jano zimepangwa kwa mpangilio ya uangalifu kwenye wema wa chuma. Kila kipande kikiwa kwenye nafasi yake. Mwangaza kutoka kwa mataa uliyowekwa vizuri unaangaza eneo hili kwa kuvutia, ukisisitiza uzuri wa kila rangi. Mazingira ni safi na nadhifu, yakitoa hisia na mpangilio bora na mvuto wa kibiashara.

Kuna nguo aina mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti ambazo zinaonekana kama vile nyeusi, nyekundu, manjano, samawati na nyeupe na zinginezo, huku zingine zikiwa zimepangwa na kuanikwa vizuri. Zingine zikiwa zimewekwa chini.

Kuna shati na suruali zenye rangi tofauti tofauti ,kama vile nyeusi, samawati, njano, nyekundu na waridi, ambazo zinaonekana zimeangikwa kwenye wima wa chuma. Mataa yamewaka kwa njia inayofurahisha ili kuleta mwangaza ndani ya chumba hiki.

Shati zenye rangi tofauti tofauti, zinaonekana zimekunjwa kwa ustadi maalum. Huku suruali na shati zikiwa zimewekwa kwenye rafu za chuma. Kibango cha rangi nyekundu, na maandishi ya rangi nyeupe, chenye maandishi yasemayo, Sell up to fifty percent off , kinaonekana kimewekwa kando ya shati hizi, kuonyesha hili ni duka la nguo.

Nguo za wanawake zenye rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyekundu, nyeusi na ya waridi. Zinaonekana zikiwa zimeandikwa kwenye wima wa chuma kwa mpangilio maalum.

Viatu vya aina tofauti tofauti vimepagwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za chuma kila jozi ikiwa katika nafasi yake kwa uangalifu. Upande mwingine wa duka hili nguo za mitindo mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye wima na ndoano. Mwangaza kutoka kwa mataa ya ndani unaangaza kila kona ya duka hili.

Kuna shati zenye rangi tofauti tofauti kama vile ya kijivu, nyekundu, nyeusi, ya kijani kibichi na ya waridi ambazo zinaonekana zikiwa zimeangikwa kwenye wima wa chuma.

Duka la kisasa la nguo za wanaume shati safi za rangi tofauti zimepangiliwa kwa mpangilio wa kuvutia. Kando yake makoti ya suti yameanikwa kwenye wima wa chuma kwa uangalifu. Kila moja ikiwa limepangwa kwa umbali unaofanana, yakionyesha ubora wa kitambaa na umaridadi wa mtindo.

Nguo tofauti tofauti, mashati na suruali zenye rangi kama vile kijivu na nyeusi zimepangwa kwa mpangilio nzuri na kuandikwa kwenye wima wa chuma. Mandhari inaonyesha ni duka la mavazi lililoandaliwa kwa ustadi. Kando ya nguo hizo kuna kibango kinachosoma punguzo hadi asilimia hamsini, ambacho kinavutia wateja.

Kuna viatu mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti, mingi zikiwa zinaonekana kuwa za watoto ambazo zimeangikwa kwenye wima wa chuma. Kamdo kidogo, viatu zingine zimepangwa kwenye rafu za mbao.

Glasi za macho zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa njia ya ustadi na umaarufu kwenye wima wa chuma. Viatu mbalimbali zinaonekana pia zikiwa zimepangwa kwenye rafu za chuma. Mandhari na ya sehemu hii yanaonyesha kuwa hili ni duka la mavazi.

Kuna nguo aina mbalimbali kama vile koti, suruali na nguo za wasichana ambazo zinaonekana huku koti na suruali zikionekana kuangikwa kwenye umma wa chuma. Zina rangi tofauti tofauti kuanzia nyeusi, nyekundu, ya kijani kibichi na samawati.

Rafu zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa zimesimama kwa mpangilio mzuri, zikiwa na begi mbalimbali zilizojaa mvuto wa kisasa. Kila begi limewekwa kwa uangalifu likionyesha tofauti ya rangi. Pembeni mwa rafu hizo, kuna sehemu ndogo ya vitu vya dhamani; mikufu, pete na herini ambazo zinang'aa kwa mwangaza wa taa zikiongeza haiba ya sehemu hio.

Kuna viatu aina mbalimbali za wanawake ambazo zinaonekana zimepangwa kwa umaarufu na ustadi mwingi zikivutia macho kwenye rafu za mbao. Rafu hizi zimetengenezwa na muundo maalum ambao unavutia macho.

Nyumba hii ni safi kupita kiasi ikionyesha kiwango cha juu cha usafi na mpangilio. Taa zimewashwa vizuri zikileta mwangaza wa kupendeza unaoangazia mandhari ya ndani kwa uzuri. Rangi zilizopakwa ukutani ni za kuvutia na zinatoa hisia ya utulivu hivyo kumvutia mteja yeyote anayeitembelea.

Kuna shati na suruali mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyeupe, njano na waridi ambazo zimeangikwa kwenye wima wa chuma. Kuna kibango kinachosomeka kids clothing kikidhihirisha kwa nguo hizi ni za watoto.

Viatu aina mbalimbali vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu zilizopendeza. Kando kidogo nguo zimepangwa kwa ustadi kwenye wima wa chuma. Duka hilo limeandikwa Italian mens and ladies fashion kutoka nje.

Mashati ya rangi tofauti tofauti yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia juu ya meza. Kila shati limekunjwa kwa ustadi na kuwekwa kwa umahiri unaovutia macho. Mandhari inaonyesha mpangilio wa kibiashara ulio ratibiwa vyema, huku kibango kilichowekwa karibu kikisomeka punguzo hadi asilimia arubaini.

Nguo ya wanawake ya rangi tafauti tafauti yamepangwa umakini mkubwa kwenye sehemu maalum ya duka hili yakionyesha mpangilio wa kuvutia na wa kibiashara, karibu nayo kuna suruali mbali mbali zimepangwa vizuri kwenye rafu za chuma kila moja ikiwa umekunjwa kwa ustadi mkubwa, mpangilio mzima wa bidhaa unaonyesha kuwa sehemu ni duka kubwa la nguo.

Nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu tofauti ya duka. Mashati na sweta zimeekwa kando kando kwenye wima tofauti kila moja ikiwa na rafu yake maalum. Kando ya nguo hizo, kuna kofia zilizopangwa kwa ustadi. Rafu hizo ni za rangi nyeupe. Zimetengenezwa kwa umaridadi na zinaonekana kupendeza.

Duka la nguo la wanaume lenye maandishi makubwa mbele ya mlango ambayo yameandikwa, Manix. Ndani kuna nguo tofauti kama vile koti za suti, kaki na sweta. Taa zimewaka vizuri kuleta mvuto maalum.

Kuna kiti cha kifahari chenye rangi nyeusi, kinachoonekana. Huku kukiwa na viatu mbalimbali, na mengi za wasichana, ambazo zimepangwa kwenye rafu za chuma. Pia kuna nguo ambazo zimeangikwa kwenye wima wa chuma, ikionyesha sehemu hii ni duka la bidhaa la kila siku.

Shati na suruali zenye rangi tofauti tofauti zinaonekana zimeanikwa kwenye wima wa chuma huku zikiwa na tag tofauti ambazo zinaonyesha bei zao. Kando kidogo kuna viatu aina mbalimbali ambavyo vimeekwa kwenye rafu za mbao.

Matatu imeegeshwa kwa ustadi nje, rangi yake nyeupe inayong'aa inaonyesha kuwa ni mpya au imetunzwa kwa uangalifu. Mwonekano wake ni safi mno na ni wa kuvutia, ikionyesha umaridadi na usafi wa hali ya juu unaovutia macho.

Lori kubwa la rangi ya machungwa linaonekana likisafiri limeundwa kwa miinuko miwili ya juu na ya chini ,na kila sehemu imebeba magari ya kibinafsi yakiwa yamepangwa kwa usalama, magari hayo yanaonekana mapya ya king'aa kwa rangi tofauti tofauti lori hili linaelekea kituo cha biashara au uzaji wa magari.

Gari la kibinafsi lenye mchanganyiko wa rangi ya njano na nyeusi limeegeshwa nje kwa mpangilio mzuri. Muundo wake unavutia macho. Likiwa limesafishwa na kutunzwa kwa uangalifu mkubwa hadi kung'aa. Ikiashiria hali bora ya utunzaji na ubora wa gari lenyewe.

Gari la kibinafsi la rangi nyeusi limeegeshwa nje kwa mpangilio mzuri, likionekana kung'aa kwa usafi na uangalifu mkubwa. Muonekano wake wa kisasa unavutia macho, na umbo lake linaonyesha ubora wa kifahari, ikiashiria kuwa ni jipya au limeifadhiwa kwa hali ya juu.

Lori kubwa la rangi ya machungwa inaonekana likiwa safarini likisafirishia magari ya kibanfsi. Lina sehemu mbili zilizo unganishwa, kila moja likiwa limebeba magari kwa mpangilio dhabiti. Magari hayo yana rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, nyekundu na njano yakionyesha mchanganyiko wa mizigo ya thamani inayo safirishwa kwa uangalifu mkubwa.

Kuna gari la kibinafsi lenye rangi nyeusi ambalo linaonekana limeegeshwa nje ya jumba. Jumba hili lina maandishi yanayosomeka Cargojet . Gari hili linang'aa nikidhihirisha kwamba ni mpya ama limetunzwa vizuri.

Gari la kibinafsi lenye rangi ya kijivu limeegeshwa nje kwa ustadi mkubwa likiwa limesimama kwa mpangilio unaoonyesha umakini mwili wake unameremeta na kung'aa kwa kuvutia ikiashiria kuwa limetunzwa kwa uangalifu mkubwa au huenda ni jipya kabisa.

Gari aina ya matatu lenye rangi nyeupe limeegeshwa nje katika eneo la wazi. Mlango wake wa upande umefunguliwa ikitoa mwonekano wa ndani wa viti vilivyo safi na vilivyopangwa vizuri. Mwili wa gari unameremeta ukionyesha jinsi ilivyotuzwa au kuwa jipya kabisa.

Gari aina ya matatu lenye rangi nyeupe limeegeshwa nje kwa mpangilio mzuri. Mlango wake umefunguliwa na linaonekana kuwa jipya. Mwili wa gari umeng'aa ukionyesha kuwa umetunzwa vizuri na vioo vimejawa na mwanga wa jua.

Magari yenye rangi tofauti tofauti mapya, kama vile nyeusi na nyeupe, yanaonekana yakiwa yamepangwa kwenye laini moja kwa moja, kwa ustadi na umaarufu mwingi. Eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la kuuzia magari.

Kuna gari la kifahari aina ya Mercedes Benz lenye rangi nyeusi ya kuvutia, limeegeshwa kwa ustadi nje. Mwangaza wa jua unaakisiwa juu ya mwili wake uliong'aa, kuashiria kuwa limetunzwa kwa uangalifu mkubwa.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wamesimama kando ya gari jeupe, wote wakiwa wametabasamu kwa furaha na umakini, huku wakitazama simu ya mkono. Kila mmoja anaonekana akizungumzia jambo kwa furaha na uso wao kuna dalili ya mazungumzo yenye furaha.

Kuna magari matano yenye rangi tofauti kama vile ya kijivu na nyeusi yanaoonekana yameegeshwa nje. Kando kando, kuna miti ya kijani kibichi inayoonekana.

Eneo hili linaonekana kuwa lenye shughuli nyingi ambapo magari ya kibinafsi yameegeshwa na watu wakiwa wanashughulika na mambo mbalimbali. Wengine wanapumzika na kukaa. Wengine wanatembea na wengine wanakula.

Katika eneo hili magari ya kibinafsi, yameegeshwa yakionyesha kuwa ni sehemu ya mapumziko au ya kuegesha magari. Wanawake wawili wamekaa huku mmoja akionekana kuzunguumza na mwanaume mmoja katika hali ya mawasiliano ya kawaida. Pembeni mwanaume mwingine anaonekana akitembea kwa mwendo wa maksudi kana kwamba anaelekea kutekeleza jukumu fulani.

Kuna magari mingi ya kibinafsi ambayo yanaonekana yamepangwa kwa njia maalum, na ustadi mwingi, yenye rangi tofauti, tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu na waridi mahali hapa.

Magari yamepangwa ndani ya chumba kikubwa ikionyesha kuwa ni sehemu ya kuuzia magari. Kuna wanadada wawili wamevalia nguo nyekundu na wanaonekana wakifanya kazi katika eneo hilo kama wapokeaji wa wateja.

Kuna gari la kifahari lenye muundo wa kisasa na rangi nyeupe ambalo linaonekana limeegeshwa kwa ustadi nje. Miale ya jua imelifanya ling'ae kudhihirisha kuwa ni jipya ama limetunzwa kwa umakini mwingi.

Kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akitabasamu huku mkono wake mmoja ukiwa umeshikilia usukani. Pembeni mwanamume anaonekana kutoka dirisha huku akitabasamu ishara kuwa ako katika shughuli ya kumshawishi aweze akalichukua gari hili.

Magari ya kibinafsi yameegeshwa kwa uwanja huku watu wakiwa wamesimama kando, kando. Kwa umbali kidogo kuna hema za rangi nyeupe, zikiashiria kuwa kuna sherehe inayoendelea ama kuna jambo ambalo limewavuta watu pamoja.

Magari ya kibinafsi yenye rangi ya kijivu, nyeupe, nyeusi na samawati yameegeshwa kwa ustadi huku miti mirefu nyuma ya magari hiyo, ikiunda kivuli kinachopendeza. Mwanaume mmoja anaonekana akitembea mbele ya magari hayo.

Gari aina ya prado lenye rangi nyeusi linavutia sana kwa mwonekano wake wa kisasa na wa kifahari. Limeegeshwa nje liking'aa chini ya mwanga wa jua na kuvutia macho kwa mvuto wake wa kipekee.

Kuna gari la kifahari la kibinafsi lenye rangi nyeupe ambalo limeegeshwa nje kwa ustadi mno. Linaonekana kung'aa likidhihirisha kwamba limetunzwa vizuri au ni jipya mno.

Gari jeupe la kifahari limeegeshwa ndani ya chumba safi chenye kuta nyeupe na mwangaza wa kuvutia. Wanawake wawili wamesimama karibu. Wakionekana kuwa wahudumu wa mauzo ,tayari kutoa maelezo kwa wateja.

Kuna gari jipya la kifahari, lenye rangi nyeusi, ambalo linaonekana limeegeshwa kwa ustadi ndani ya nyumba. Linang'aa na kuvutia macho kutokana na muundo wake wa kisasa. Sehemu hii inaonekana kuwa, ni sehemu ya kuuzia magari.

Gari la kifahari lenye rangi nyeusi limeegeshwa nje kwa mpangilio mzuri. Mwili wake umeng'aa kwa mwanga wa jua unaoakisiwa kwenye rangi yake iliyopigwa msasa. Lipo ndani ya uzio uliozungushiwa chuma.

Kuna gari la kibinafsi aina ya matatu lenye rangi nyeupe ambalo linaonekana limeegeshwa nje. Linaonekana kung'aa na kudhihirisha kwamba ni jipya ama limetuzwa vizuri.

Kuna magari ya kibinafsi, ambayo yanaonekana yameegeshwa kwa laini moja kwa moja yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na samawati. Kando kidogo kuna miti ya kijani kibichi ambao inaleta mvuto wa mazingira.

Mwanamke anaonekana akiwa na furaha tele akiwa ndani ya gari, akitabasamu kwa furaha huku mikono yake ikiwa imeshikilia usukani kwa ustadi. Anapendezwa sana na gari hilo. Pembeni yake, mwanaume anaonekana akizungumza naye kwa ari na msisimko akijaribu kumshawishi mwanamke huyo alinunue gari hilo.

Bidhaa mbali mbali za chakula kama mayai, viazi, ndizi, maharagwe, machungwa na vitunguu zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila aina ikiwa kwenye nafasi yake. Muuzaji aliyevalia nguo nyekundu anaonekana akipanga bidhaa kwa umakini, mazingira yakionyesha soko lenye mpangilio bora.

Machungwa, nyanya, vitunguu, pilipili hoho na karoti zimepangwa pamoja kwa mpangilio mzuri. Rangi zao mbalimbali zinaonekana kuvutia macho. Bidhaa hizi zimewekwa juu ya meza na zinaonekana kuwa safi na tayari kwa kuuza. Kando kidogo kuna nguo zilizoanikwa, zikiwa zimepangwa kwa ustadi mzuri, kuashiria kuwa eneo hili lina shughuli mingi za kibiashara.

Wanawake wanao jishughulisha na biashara wanauza matunda mbali mbali kama vile avocado nanasi, machungwa, papaya na matunda mengine. Matunda yote yamepangwa vizuri na yanavutia wateja kwa muonekano wake safi na wakupendeza. Hii inaashiria hali ya kawaida ya soko.

Nyanya nyekundu zimetandazwa kwa wingi upande wa mbele, pembeni kuna pilipili hoho za kijani zikiwa zimesongamana kwa umbuu la kone, juu kidogo ndizi zilizoiva za rangi ya manjano zimehangikwa pamoja na ndizi bichi zenye kijani kibichi. Kando ya ndizi hizo kuna mizizi ya tangawizi ikiwa imewekwa kwa kundi, maanthari ni ya kibanda cha kawaida cha kuuzia mboga.

Soko la kuuza nguo pamoja na mapambo ya mwili linaonekana likiwa limependeza. Watu tofauti, tofauti wanaonekana wakiwa katika harakati ya kununua nguo na mapambo ambayo yanawapendeza.

Kuna maua tofauti, tofauti ambayo yanaonekana yakiwa na mchanganyiko wa rangi inaovutia macho kama vile nyeupe, nyekundu, njano, samawati na ya kijani kibichi, yakiwa yamewekwa ndani ya ndoo.

Aina mbalimbali za vikapu zilizoundwa kwa miundo tofauti tofauti zinaonekana kupangwa kwa njia ambayo inapendeza macho ili kuvutia wateja. Vimetengenezwa na rangi tofauti tofauti kama vile ya njano, samawati, nyekundu, nyeupe na ya kijani kibichi.

Kuna pilipili hoho, viazi vitamu, nyanya, vitunguu, karoti na vitu vingine ambavyo vinaonekana. Huku kila aina ikiwa imepangwa katika sehemu yake. Sehemu hii inaonyesha kuwa ni eneo la kuuzia vyakula na vitu vya jikoni.

Kuna vibanda vya kuuzia matunda mbali mbali kama vile ndizi, machungwa na nanasi ambayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia macho kando kando ya barabara. Wauzaji wamesimama karibu na vibanda hivyo wakiwa tayari kuwahudumia wateja.

Vitambaa vya aina mbalimbali vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu za mbao . Kila kipande kikiwa kimekunjwa kwa umbo la mstatili, na kupangwa kwa rafu zenye mpangilio wa kuvutia. Mchanganyiko wa rangi kama nyekundu yenye michoro ya dhahabu, njano inayometameta, samawati tulivu, waridi ya kupendeza, na nyeupe yenye michoro ya kijani inajitokeza kwa wazi.

Kuna watu wengi ambao wanaonekana wakiwa katika shughuli za kununua na kuuza. Malori yenye rangi tofauti tofauti yanaonekana yakiwa yamepakiwa kwa laini moja kwa moja, likiwa na mizigo ya kununua.

Kuna watu ambao wanaonekana wakiwa katika shughuli za kununua na kuuza. Vibanda zinaonekana zikiwa zimeanikwa nguo vikiashiria kuwa eneo hili ni soko la nguo.

Kuna watu wengi wanaoonekana wakiwa katika shughuli mbalimbali za kila siku. Wanawake wanaonekana wamejipanga kando kando ya barabara wakiuza bidhaa za chakula kama vile karoti, nyanya, ndizi na vitunguu.

Kuna chakula tofauti tofauti ambazo zimewekwa kwenye vikapu na ndoo kama vile viazi vitamu, viazi vya kawaida na nduma, ikiashiria kuwa hiki ni kibanda cha kuuzia chakula cha jikoni.

Kuna sufuria zilizowekwa pamoja, ndoo ya plastiki zenye rangi tofauti tofauti. Pia kuna vikombe vya glasi na vya plastiki vyenye rangi ya samawati na ya waridi. Visu zimewekwa pamoja kwa ndoo moja.

Kibanda cha mama mboga kilicho kando ya barabara. Mbele yake kuna vitu aina mbalimbali vya mboga kama vile sukuma wiki kwenye gunia, vitunguu vikubwa vyekundu kwenye gunia za neti, mahindi mabichi ambayo bado yana maganda na tangawizi zilizowekwa kwa rundo.

Kuna vibanda vidogo vidogo ambavyo vinaonekana vimepangwa kwa laini moja kwa moja, vikiuza matunda na vitu vya jikoni kama vile: tikiti maji, viazi vitamu, nyanya na ndizi, huku vikiwa ndani ya chumba kikubwa kilichotengenezwa na mabati.

Nyumba ya gorofa ndefu yenye muundo wa kisasa inavutia macho. Ukuta wake wa kijivu unachangia mvuto wake wa kisasa, huku mapipa meusi ya maji yakiwa juu kwa mpangilio wa kifundi. Ubunifu wa usanifu unaonyesha uangalifu na ustadi mkubwa katika ujenzi.

Nyumba za gorofa zenye kimo kirefu zimejipanga kwa mtindo wa kisasa, zikiwa zimezungukwa na miti ya kijani katikati inaoongeza mvuto na hali ya utulivu wa mazingira. Magari yameegeshwa kwa mpangilio katika maeneo maalum, hali inayodhihirisha utaratibu wa mji ulioendelea. Mandhari yote inaonyesha kua hapa ni sehemu ya mji mkuu wenye miundombinu bora.

Kuna nyumba za ghorofa zenye kina kina kirefu ambazo zinaonekana. Huku zikiwa zimejengwa kwa muundo wa kisasa na zinavutia macho kutokana na usanii mkubwa ambao unatumia. Mpangilio wake unavutia macho na rangi ambazo zimetumika pia zinavutia macho.

Kuna nyumba la ghorofa ambalo linaonekana, huku likizungukwa na ukuta ambao una nyaya za umeme juu yake. Paa la nyumba hili linaonekana likiwa limetengenezwa kwa ustadi na usanii mwingi.

Nyumba za kisasa na za kifahari zinaonekana kujengwa kwa ustadi na usanii mkubwa. Balkoni zake zinaonekana kutengenezwa na glasi. Nje mwa nyumba hizi maua ya kijani kibichi yanaonekana kupandwa kwa mpangilio maalum.

Kuna nyumba ya gorofa ya kifahari ambayo inaonekana kujengwa kwa usanii na ustadi mwingi. Imepakwa mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe dirisha zake zimetengenezwa na glasi.

Kuna nyumba kubwa ya ghorofa ambayo inaonekana yenye kimo kirefu huku ikiwa imepakwa rangi nyeupe ambayo inavutia. Muundo wake wa kisasa ni ishara tosha kuwa usanii mkubwa umetumika katika ujenzi.

Kuna kibango chenye mchanganyiko wa rangi ya samawati, nyeupe na nyeusi ambacho kinaonekana kimeegeshwa kwenye ukuta wa nyumba. Kina maandishi yanayosomeka Testimonial Properties two bedroom to let .

Nyumba ya ghorofa yenye kina kirefu inaonekana kujengwa kwa njia ya ustadi na umaarufu mno. Limepakwa mchanganyiko wa rangi ya njano, kijivu na nyeupe. Nje kuna bwagwa la kuogolea ambalo ni safi mno.

Kuna ghorofa zenye kina kirefu ambazo zimejengwa kwa umaarufu na ustadi maalum, zikionyesha usanii wa hali ya juu. Zimepakwa rangi ya nyeupe na ya kijivu. Nje, maua yamepangwa kwa mpangilio maalum.

Kuna jumba kubwa la kifahari ambalo linaonekana limejengwa kwa ustadi na umaarufu mwingi, huku likiwa linapendeza macho, kutokana na usanii mkubwa ambao umetumika. Nje, mandhari yanaonekana kuwa matulivu na yanapendeza.

Nyumba za kisasa zenye muundo wa kuvutia zimepakwa rangi angavu zinazovutia macho. Zimezungukwa na uzuio wa ukuta wa mawe uliojengwa kwa ustadi. Mandhari yake inapambwa na miti ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri ikiongeza uzuri na utulivu wa mazingira.

Kuna kibango kubwa cha utanganzaji ambacho kinaonekana kikiwa na mchanganyiko wa rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi, samawati na kijani kibichi. Kuna maneno makubwa ambayo yanasomeka soon hurlingham mall .

Nyumba ya ghorofa yenye kina kirefu inaonekana kutengenezwa kwa njia ya ustadi, umakini na usanii mwingi na inavutia macho. Dirisha na balcony zinaonekana kutengenezwa na glasi.

Maandishi, two bedroom house to let ,na nambari ya simu sufuri saba tisa nne saba mbili tatu tano mbili tano yameandikwa kwenye kijikaratasi na kubandikwa kwa ukuta kuashiria tangazo la nyumba.

Nyumba za ghorofa za kifahari zenye muundo wa kisasa zinaonekana kujengwa kwa usanii mwingi na kupangwa kwa laini moja kwa moja zikivutia macho. Zimezingirwa na ukuta wa mawe unaoonekana kuwa imara. Maua yamepandwa kwa mpangilio maalum, kuleta mvuto wa mazingira.

Kuna watu mbalimbali ambao wanaonekana wamepanga laini moja kwa moja ili waweza kuhudumiwa. Kuna maandishi makubwa kwenye ukuta ambayo yanasomeka Quickmart. Pembeni mwa mlango, kuna kibango ambacho kimeandikwa Exit .

Bidhaa mbali mbali zimepangiliwa kwa mpangilio maalum kwenye rafu za chuma. Kila aina ikiwa kwenye nafasi yake iliyoainishwa. Vibango vya rangi ya njano vimeandikwa juu ya kila sehemu vikionyesha kwa uwazi aina ya bidhaa ilipo. Watu kadhaa wanaonekana wakiwakatika shughuli ya ununuzi kwa utaratibu.

Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu za chuma. Kila aina ikiwa upande wake. Duka ni safi, limepangwa vizuri na mwanga wa taa umeangaza kila kona. Mwanamke mmoja anaonekana akifanya shuguli za ununuzi.

Bidhaa za aina tofauti zimepagwa kwa mpangilio maluum kwenye rafu za chuma. Kila kundi likiwa kwenye sehemu yake .Tagi za bei zimewekwa kando ya kila bidhaa kwa uwazi .Mwanamke mmoja anaonekana akifanya ununuzi kwa utulivu akiwa na trolori lenye bidhaa kadhaa alizozichukuwa . Mazingira ni safi na yaliopagwa vizuri akionyesha kuwa ni duka la bidhaa za kila siku.

Duka la bidhaa za kila siku linaonekana wazi likiwa na maandishi makubwa ya nje yanayo someka, Chandarana foodplus , ndani bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu mkubwa kila aina ikiwa kwenye sehemu yake maalum kwenye rafu za chuma. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika na ununuzi, wengine waki kagua bidhaa kwa umakini kabla ya kufanya maumizi yao.

Kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwa katika shughuli za ununuzi, huku akiwa na troli ambayo amejaza bidhaa mbalimbali. Bidhaa mbalimbali pia zinaonekana zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu za chuma huku zikiwa na tagi tofauti tofauti zinazoonyesha bei zao.

Chupa za pombe zimepangwa kwa mpangilio maalum, kwenye rafu za chuma zilizopangwa kwa ukuta. Kila rafu ina aina tofauti ya pombe, kila chupa inatagi ndogo ya bei iliyoandikwa kwa maandishi ya kuvutia.

Watu tofauti tofauti wanaonekana kufanya ununuzi, katika duka la bidhaa la kila siku. Kandokando yao, kuna rafu za bidhaa tofauti tofauti. Mwanamke aliye na troli, anaonekana kuwa amefanya ununuzi wa bidhaa tofauti kama vile unga wa ngano, na unga wa kupika wa ndovu.

Kuna watu mabli mbali ambao wanaonekana wakiwa katika shughuli za kununua. Bidhaa zimepangwa kwa ustadi na umaarufu mwingi kwenye rafu za chuma. Kando kidogo kuna kibango ambacho kina maandishi yanayosomeka, water, soda, juices, bread, snacks, biscuits .

Bidhaa mbali mbali za kula zimepangwa kwa mpangilio makini. Kila aina ikiwa upande wake maalum, zikiwa kwenye rafu zilizoandaliwa kwa utaratibu wa kuvutia. Tagi za bei zimeekwa pembeni mwa kila kikundi cha bidhaa zikiwa wazi na rahisi kusomeka.

Bidhaa tofauti zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za chuma. Kila aina ikiwa sehemu yake maalum. Mwanga wa taa unaangaza vizuri na chumba kinaonekana kuwa safi na nadhifu kikitoa mandhari ya kuvutia.

Kuna bidhaa mbali mbali ambazo zimepangwa kwa umaarufu mno zikileta mvuto maalum machoni pa wateja, kuna kibango ambacho kina maandishi yanaosomeka serials, long life milk, sugars and flour kando yake.

Bidhaa mbalimbali zinaonekana kupangwa kwa ustadi na umaarufu mwingi. Kuna mwanamume aliyevalia shati la rangi nyeupe na suruali ya rangi, nyeusi anaonekana kusimama kando yake. Mataa yamewaka kuleta mwangaza unaopendeza ndani.

Kuna aina mbalimbali ya magodoro yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu samawati na ya kijivu ambayo yanaonekana yamepangwa kwa ustadi na umakinifu mwingi sehemu inaonekana kuwa duka la kuuzia magodoro.

Mbali mbali za maziwa zimepangiliwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu za duka la bidhaa la kila siku. Mpangilio huu unaakisi usafi, mpangilio wa kibiashara na urahisi wa upatikanaji wa bidhaa kwa wateja,

Matunda mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri na wakuvutia. Kila aina ikiwa kwenye sehemu yake kwa uangalifu mkubwa rafu za mbao zimejaa bidhaa zingine wahudumu wawili wanaonekana wakiwa kazini

Bidhaa mbalimbali kama vile mkate, mandazi na keki, zimepangwa kwa umakini mkubwa kwenye rafu za chuma. Kila aina imewekwa kwa nafasi yake, ikiwa safi na ya kuvutia macho. Mandhari ya bidhaa hizi inaonyesha kuwa zimeokwa vizuri, rangi zake za dhahabu zikichangia uzuri wa mpangilio huo. Mpangilio huu ni wa kuvutia na unaashiria eneo hili ni duka la bidhaa za kila siku.

Bidhaa mbalimbali kama vile mafuta ya kupika, mchele na vyakula vingine vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu kubwa zikiwa zimepangwa kwa umakini na kupendeza macho. Mpangilio huu unarahisisha wateja kupata bidhaa wanazotafuta kwa haraka. Hali hii inaashiria duka la bidhaa za kila siku.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa umaarufu mkubwa kwenye rafu za chuma zikiwa zimeandaliwa kwa mpangilio mzuri unaovutia. Miongoni mwa bidhaa hizo ni chapa tofauti za maziwa zilizo katika pakiti za plastiki na katoni. Mpangilio huo pamoja na utofauti wa bidhaa unaonyesha kuwa eneo hili ni duka la bidhaa la kila siku.

Kuna viti vya plastiki venye rangi tofauti tofauti kama vile kijivu, nyeupe, samawati na njano isiyokolea ambavyo vinaonekana. Kando kidogo kuna baiskeli ambazo pia zimepangwa kwa ustadi mno na mipira ambayo imewekwa kwenye raki ya chuma. Sehemu hii inaonekana kuwa duka la bidhaa la kila siku.

Bidhaa mbali mbali zimepangwa kwa umaarufu na ustadi maalum kwenye rafu na mpangilio huyu unafutia majo, mataa yamewakaa vizuri yakitoa mwangaza tosha unaosaidia kufutia wateja, huyu mfano wa duka la bidhaa za kila siku ambapo kila kitu imepangwa kwa umakini ili wateja wawezi kupata kirahizi.

Bidhaa mbali mbali zimepangwa kwa ustadi mkubwa kwenye rafu za chuma, kila kipengele kikiwa katika sehemu yake kwa mpangilio unaovutia macho. Rangi tofauti za vifungashio na upangaji wa bidhaa hufanya eneo hili lionekane maridadi na la kuvutia kwa wateja.

Kuna wanawake watatu, ambao wanaonekana, huku mmoja wao aliyevalia nguo ya rangi nyeusi akionekana kuulizia jambo. Kuna bango kubwa lenye maandishi yanayosomeka customer service kumaanisha eneo hili ni eneo la kuwasaidia wateja kuulizia maswali kuhusu jambo fulani.

Bidhaa aina ya mkate na keki, zimeonekana zikiwa zimepangwa kwa ustadi mwingi kwenye rafu za chuma. Huku zikiwa na tagi kando kando yake, ambazo zinaonyesha bei zao. Mataa yamewaka vizuri humu ndani, kuleta mwangaza mwingi.